Hawa ni wanafunzi wa chuoni. Katika chuo kikuu matumizi ya kompyuta huwa yameboreka na yenye kutanda sana. Mara nyingi, utafiti wa kiteknolojia hukuza maarifa na kupunguza viwango vya matumizi ya madaftari katika kunakili na kunukuu makala.

Teknolojia imerahisisha pakubwa masomo ya mtandaoni. Hali hii huwasaidia wale walio mbali kuwasilisha jumbe zao kupitia mbinu ya picha kama afanyavyo msichana huyu. Vilevile ni njia bora ya kuwasilisha ujumbe katika jamii na kufanya ulimwengu kuwa sehemu ndogo ya mawasiliano.

Matumizi ya picha na sauti katika mbinu ya kompyuta au vipakatalishi huwa ni njia sawia ya kuwasilisha ujumbe kupitia kwa hali mbali mbali kwa watu walio katika maeneo yaliyotofautina ulimwengu. Mbinu hii huwasilisha ujumbe la kunukuliwa kupitia kwa mdahalishi au tovuti.

Mbinu mbalimbali za mawasiliano katika utandawazi hurahisisha kukumbatia hali sawa katika mabadiliko ya teknolojia. Ni mbinu mahususi ya kuhakikisha kuwa usomaji wa kina unavutia wengi katika hali mbalimbali na katika vitengo mbalimbali vya elimu vikiwemo hisabati, jiografia na jamii.

Ushirikiano katika mafundisho ya utendawazi na kompyuta ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa kila mmoja anapokea elimu hii katika kiwango chake. Wanafunzi wa rika dogo kama hawa huwa katika viwango vipevu vya kukuza maarifa yao awamu kwa awamu, huku wakijikosea katika awamu waliokosea.

Teknolojia ya habari na mawasiliano, hasaa utafiti wa utandawazi, ina uhuru wa kila namna kwani waweza kusomea mahali popote pale. Wanafunzi hao wana uhuru wa kujisomea hata kwenye vidato, hasaa wanapokuwa katika mapumziko yao, mbali na madarasani. Hali hii hukuza maarifa, popote pale wanapohisi kusomea.

Matumizi ya kompyuta hufurahikiwa sana miongoni mwa watoto. Wanapotumia kompyuta kwa awamu moja huwa wanajifunza maneno kwa urahisi kupitia kwa kuulizana maswali kwa mwelekeo na mwongozo wa mwalimu wenye tajriba na maarifa yafaayo katika kujua teknolojia ya kisasa katika njia inayofaa zaidi.

Mawasiliano ya utandawazi yamekuzwa kupitia kwa njia ya kompyuta. Tarakilishi ni njia muhimu katika kuhakikisha kuwa ulimwengu unafanyika kuwa kijiji kidogo, katika kuwasilisha ujumbe mpana kwa hadhira iliyo kubwa. Hali hii huimarisha uhusiano na na utandawazi wa kina miongoni mwa jamii mbalimbali.

Kuchakatua kompyuta huhitaji mikono yote miwili. Vidole hutumika hasa kwenye kibodi. Vilevile ni muhimu kuzingatia ubora wa mwangaza ili kutoyadhuru macho yako siku zijazo. Ni muhimu zaidi pia kuhakikisha kwamba unapoyahakiki maandishi unayafuatilia kwa karibu ili usikosee katika maendelezo yafaayo.

Huyu ni daktari amevalia stetoskopu au kipima mwili shingoni pake. Vile vile anafanya utafiti kwa kutumia rununu huku akichukua makala na kunukuu kwenye daftari lake. Makala haya ni muhimu kwa ajili ya ufuatilizi wa ripoti kamili ya matibabu hasa anapoendelea na kazi yake.

Kuimarika kwa mbinu na mikakati ya usomi kupitia kwa teknolojia, habari na mawasiliano kumeboresha mitandao na utandawazi kati ya jamii na nchi mbalimbali katika dunia. Hali hii imesababisha ulimwengu kuwa kama kijiji kidogo kupitia kwa mawasiliano yaliyo rahisishwa kwa mbinu mbalimbali za teknolojia ya kisasa.

Ushirikiano katika utafiti hasa katika maswala a elimu ya utandawazi huwasaidia watu kukomaza maarifa yao na kuyaboresha hatua kwa hatua. Kila mara watu wanaposhirikiana katika utendakazi hasa katika teknolojia, mambo mengi hufanyika na mabadiliko kutokea katika kila jamii. Kulingana na mshikamano huu.

Elimu ya utandawazi huitaji vifaa mbalimbali vya kiteknolojia vile vya kisasa na vile vya kale japo kwa uchache. Watu wengi hupenda kujifunza hisabati kwa mbinu ya moja kwa moja kupitia kwa kokotoa kwa kutumia kompyuta hizi.

Elimu ni bahari. Hivi basi, ni muhimu kwa kila mmoja kujikita katika kuzamia utafiti wa kiteknolojia. Sio tu ili kupata maelezo au ufahamu wa kompyuta, bali kukuza maarifa na ufahamu wa ndani katika maswala mengi na mapevu ya ulimwengu ya ndani na nje yanayomhusu moja kwa moja na yanayowahusu wanajamii kwa ujumla.

Hii ni maktaba ya teknohama. Msichana huyu anafurahia utafiti unaotokana na kutumia kipakatalishi chake. Mara nyingi wanafunzi wanapofanya utafiti wa teknohama au teknolojia ya habari na mawasiliano, hufurahia kujifunza hatua kwa hatua kwa ndani katika kuumbua maswala ya ndani yanayowahusu moja kwa moja.

Ushirikiano na ufangamano utokanao na matumizi ya vifaa vya kidijitali hasa shuleni, umekomaza upendo hasa miongoni mwa wanafunzi kwani huwarahisishia kushirikisha maudhui na dhana hasa mawazo yao yanapofungamana katika kujifunza na kujiendeleza katika kujua teknolojia ipasavyo.

Maarifa ya utendawazi hupokezwa kupitia kwa kompyuta, mara nyingi kalamu na karatasi haziitajiki bali vinasa sauti vya kompyuta zenyewe uhifadhi na kunukuu data ambayo uhifadhiwa kwa manufaa na urejelevu wa baadaye.

Huu ni mkutano wa mtandaoni. Mkutano huu unahusisha wahusika kadhaa kupitia kwa mbinu hii ya kipakatalishi. Mwanafunzi huyu anawasikiliza huku akiwajibu kupitia njia ya mtandao. Njia hiii hurahisisha mawasiliano ya moja kwa moja kwote ulimwenguni.

Huyu ni mtafiti wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Anatumia kioevu kufanya utafiti wake. Hutumika kwa njia rahisi, yaani njia tamba kutoka eneo moja hadi jingine. Pia hutumia nguvu za umeme mtu anapoketi ili kuitumia.

Mbinu ya kiteknolojia ya kisasa kupitia kompyuta inawasilisha ujumbe kwa mbinu mbalimbali, si barua pepe au hata wavuti bali pia uandishi na upashaji wa habari mbalimbali katika njia za kimsingi kote ulimwenguni.

Hiki ni kipakatalishi. Kalamu hutumika kunukuu makala mbalimbali hasa yanayonukuliwa kutoka kwenye kipakatalishi. Maktaba ya teknohama, yaani ya habari na mawasiliano hutumika kunuku na kunakili makala mbalimbali yanayotokea na kutukia katika pembe zote za dira ulimwenguni. Teknohama imerahisisha mawasiliano ndani na nje ya nchi hii.

Mawasiliano kupitia kwa mbinu ya teknolojia ya kisasa hasa kwa kompyuta imerahisisha na kufanya ulimwengu kuwa kijiji kidogo. Watu hupokea ujumbe na maarifa maalum kupitia kwa mtandao huu wa kipekee. Watu hawa huwasiliana kwa njia ya picha na sauti, huhitaji tu kuvalia masikizi na kuwa na daftari la kunukuu na kunakili matini na kutumia kalamu zao mikononi.

Mtandao wa YouTube ni kati ya mitandao ambayo imeimarisha uwezekano wa mawasiliano kwa njia iliyo bora. Hali hii huwasilisha ujumbe moja kwa moja kupitia kwa vinasa sauti maalum ambavyo vimepandikizwa kwenye mbinu hii halisi ya teknolojia kwenye kompyuta zitumikazo.

Namna siku zinavyosonga, teknolojia haijakubali kuwachwa nyuma. Kwani kila mmoja anajihusisha pakubwa katika kuimarisha uwezo wake, wa kujua kila makala na matukio katika kila uwanda na nyanja ya masomo, ikiwemo hisabati, habari za hapa na pale, na ukuzaji wa maarifa katika elimu ya kale, hasa katika historia la jamii ya kileo.

Kama njia mojawapo ya kuhakikisha ya kwamba hesabu inapendeka miongoni mwa wanafunzi, teknologia ya kisasa imewakikishia wanafunzi njia bora zaidi kupitia kwa usomaji wa mtandaoni. Wizara ya elimu kupitia kwa idara ya elimu na hisabati, imewahakikishia wanafunzi kua usomaji wa hesabu hautahitaji vikokotoa tu, bali ata kupitia kwa kompyuta watapata kujifunza mengi zaidi.

Wanafunzi hawa katika chuo kikuu cha taifa hili wanajifunza na kufurahia utafiti wa teknolojia, habari na mawasiliano. Mara nyingi ushikamano na ushirikiano wa namna hii hukuza maarifa na utafiti hasa katika sekta hii ya sayansi na teknolojia. Hali hii huwakomaza katika kuendeleza jamii kiuchumi na katika hali mbalimbali za kuendeleza hali za kimaisha.

Ni raha ilioje kusoma hata ukiwa nyumbani. Huu ndio uhondo unaojitokeza na teknohama yaani teknolojia ya habari na mawasiliano, waweza tu kuwa umeketi kwenye kochi lako kisha ukawa unafurahikia mafunzo ya ughaibuni kupitia kwa kipakatalishi chako au kompyuta moja kwa moja kutoka ng'ambo.

Mawasiliano yatokanao na uvumbuzi wa teknologia ya habari na mawasiliano yameufanya ulimwengu kuwa kijiji kidogo, watu wa kila rika hufurahia mazungumzo na mawasiliano ya picha na sauti kupitia kwa vyombo hivi vikiwemo televisheni au runinga, redio, simu au simu tamba almarufu rununu ambayo huwasaidia katika kuwasilisha ujumbe wao kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mtandao wa Youtube umeibukia kuwa mtandao maarufu zaidi katika upakuaji na usambazaji wa ujumbe hasa muziki wa kisasa na kuweka ratiba na rekodi ya vipindi vya kale pamwe na muziki iliyokolea katika awamu za kale. Hali hii imeboresha kumbukumbu iliyo njema kwa vizazi vya sasa na vile vijavyo kwani muziki ni hazina muhimu katika mitandao ya kisasa kupitia kwa teknolojia.

Kiwambo au skrini ya kompyuta hutumika wakati mwingi katika kuwasilisha ujumbe ambao wakati mwengine huhitaji hata runinga. Hali hii imerahisisha mawasiliano nyumbani kwani si lazima uhitajike kununua runinga au televisheni ili kupata mawasiliano yatokanayo na maeneo mbalimbali ulimwenguni.

Hili ni darasa la chekechea. Wanafunzi wachanga husomea katika mazingira ya namna hii, kwani wao huhitaji meza na viti. Viti vyao huwa vidogo kukidhi mahitaji yao kutokana na hali yao ya udogo wa umri na viwango vya mwili. Walimu husimama ili kuwaelekeza kwa kutumia picha mbalimbali zilizo kutani.

Maktaba ni jumba linalohitaji ukimya wa kipekee . Hali hii huimarisha upokezi wa mawasiliano na ujumbe kupitia kwa kusoma maarifa ya ndani kwa ndani kitaka vitabu, ili kuhakikisha kuwa kuna kina cha maarifa katika kusoma na kueelewa unachokitafiti.

Humu ni darasani. Darasa hili ni ndogo. Lina madawati yaliyopangwa vyema. Darasa hili linahitaji meza moja ya mwalimu vile vile linahitaji rafu bora ya kutilia vitabu ili kurahisisha upatikanaji wa vitabu vya marejeleo hasa wakati wa kipindi.

Hili ni kongamano la mafundisho. Mara nyingi hafla za namna hii hukuza maarifa kwa kupitia kupashana ujumbe wa elimu ya kisasa. Elimu hii ndio hukuza maarifa yanayoboresha jamii na viwango vya taaluma katika hisia na hali mbalimbali.

Watu hawa wanasomea katika maktaba, maktaba hii ina vitabu vingi kwenye rafu. Rafu hizi huhifadhi vitabu mbalimbali kutegemea na sehemu ya utafiti, au masomo anayohitaji mtu kuyafanya. Ni muhimu kuzingatia utulivu wa maktaba na vilevile utulivu ili kusoma vizuri.

Hii ni maktaba huwa ni mahali pa kusomea vitabu moja kwa moja au kuvyazima kwa wasomaji. anayesimamia mahali hapa huitwa muhutubi yeye huwa azima wasomaji vitabu kisha vikarejeshwa baadaye kwa ajili ya utafiti wa kina kwa watumizi wengineo.

Maktaba ni mojawapo ya miundo msingi katika kuendeleza sekta ya elimu. Hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa uazimaji na usomaji wa vitabu unakuza maarifa kupitia kwa kubukua na kufanya utafiti wa kina kuhusiaba na maswala yatuhusuyo kila wakati.

Humu ni darasani, darasa hili lina madawati. Madawati haya yamepangwa katika safu nne tofauti tofauti. Vilevile kunao ubao mmoja wa kufundishia, karibu na ubao, kuna meza ya mwalimu pamoja na kiti chake. Mpangilio bora wa samani darasani, huboresha mawasiliano bora kati ya walimu na wanafunzi wao.

Hii ni maktaba. Vitabu vimepangwa kwenye rafu. Vitabu hivi vinalenga utafiti wa historia za kale. Mara nyingi, historia hutukumbusha matukio ya awali, hasa nyakati ambazo hatukuwepo na nyakati za mababu zetu. Vilevile, hutusaidia kutupa mwelekeo wa kule ambako jamii zetu zinaanzia na kule zinakoelekea.

Huu ni mchezo wa hoki au mpira wa magongo. Kina dada hawa wanaucheza mpira huu kwa njia ya kipekee kwenye uwanja wao maalum. Taifa la Kenya ni mojawapo kati ya mataifa yanayofurahia mchezo huu hadi katika viwango vya kimataifa na wanapania kucheza vitengo hivi hasa katika michezo ijayo ya olimpiki.

Hiki ni chumba cha kulala. Kunacho kitanda chenye mito miwili. Kwenye mchago, kuna mapambo ya kipekee. Vilevile kuna shuka jeupe na godoro lililofarishiwa kwa kitambaa cheupe pia.

Ukumbi huu wa mijadala mipevu ulikua umeshawekwa tayari kwa ajili ya mkutano wa wabunge pamoja na rais. Kikao hiki kimeratibiwa kufanyika kati ya saa tatu asubuhi na saa saba adhuhuri. Hata hivyo, kikao hiki kililazimika kuhairishwa kutokana na kikao cha dharura bungeni ya kujadili miswada kadhaa ya kitaifa, inayohusu uchumi wa kisasa na kuzijaza.

Kenya ni miongoni mwa mataifa katika bara la afrika yanayofurahikia na kujivunia mchezo wa kikapu. Mchezo huu huwaniwa na jinsia zote huku wasichana na wavulana wakifurahikia kubuni na kuendeleza talanta zao katika viwango vya kitaifa na kimataifa. Hivi karibuni wizara ya michezo imeagiza hali hii kuendelezwa ili kuhakikishia kwamba kila mmoja anashirikishwa kikamilifu katika ukuzaji wa talanta hii adimu na adhimu.

Ukumbi huu maalum umetengwa mahususi kwa ajili ya mjadala, unaohusu jamii pamoja na mataifa ya Afrika kwa ujumla. Elimu kuhusu haki za watoto ni muhimu ili kuhakikishia wanafunzi pamoja na watoto, usalama wa haki zao na kujifahamu katika umri mchanga. Hali hii huwaimarishia na kuhakikisha ukakamavu katika ukuaji, na kukomaza fikra zao na maamuzi yao katika utu uzima.

Ukumbi huu ni mojawapo ya kumbi maalum katika jiji kuu la Nairobi. Mara nyingi watu hujumuika hapa ili kushiriki mazungumzo ya moja wa moja hasa katika mijadala inayogusa taifa katika sera za kijamii na kuendeleza uchumi wa kitaifa. Hafla za kitamaduni pia hukuzwa hapa na maudhui ya kijamii kuendelezwa kikamilifu kupitia kwa kunena moja kwa moja.

Wanakamambe na wainua vyuma huwa na mwelekeoulio sawa, lengo lau likiwa ni kuimarisha afya ya mwilikwa nje na ndani. Hali hii huwasaidia kupumua vyema na kuimarisha mwendo kasi wa msukumo wa damu mwilini hivyo basi kutenda kazi kwa njia iliyo bora pasi na hofu ya kuwa na shinikizo la damu mwilini.

Maabara hi ni ya utafiti wa sayansi. Wanafunzi pamoja na wanasayansi katika viwango na vitengo mbalimbali huruhusiwa kuingia katika eneo hili ili kufanya utafiti wao wa kina kuhusiana na tiba na mbinu mbalimbali za kukabiliana na maradhi yanayochipuka kila mara. Ni vyema kuhakikisha kwamba utafiti huu ni wa hakika ili kupata tiba kamili kwa maradhi mbalimbali.

Chumba cha kulala huhitaji mazingira ya kuvutia na yenye utulivu kama si amani tu. Mara nyingi, eneo hili huhitaji nafasi ya kutosha na rangi zenye mvuto wa kipekee, kwani akili huhitaji pumziko la kudumu huku mhusika akihitaji kutuliza mawazo kupitia usingizini .

Mpangilio bora wa dawati na samani nyinginezo darasani, huhimiza na kuchuchia usomaji mzuri na utulivu darasani. Wanafunzi hua katika hali tulivu hasa wakati wa mtihani, iwapo madawati na viti vitapangwa katika msururo na mpangilio ufaao ili kuwatuliza na kuwapa mandhari ya masomo.

Mazingira yenye mvuto kama haya humwakikishia mwanafunzi utulivu na amani katika kusoma. Masomo huhakikishiwa mazingira bora kupitia kwa meza zilizopangwa vyema, viti pamoja na samani nyinginezo. Mwalimu akiwa mmakinifu basi wanafunzi pia huimarika katika masomo yao.

Hili ni jumba la matumbuizo. Hapa ni langoni pa kuelekea kwenye jumba hilo. Shuguli za tamasha za kitamaduni na mila hufanyika katika eneo hili. Hali hii huwaruhusu watu wengi kujumuika katika eneo moja.

Huu ni mchezo wa kandanda Mchezo wa kandanda. Mchezo wa kandanda pia huitwa soka au kabumbu. Wachezaji kumi na mmoja huhusishwa katika kila timu huku referee au muamuzi akihususha wakubwa katika maamuzi ya mechi kikamilifu. Wachezaji hawa wanashabikiwa na mashabiki japo wachache. Mchezo huu hufunikiwa na wengi ulimwenguni kote.

Mashindano ya uogeleaji hasa katika shule za msingi hukuza vipaji na uwezo mkuu wa kuokoa maisha hasa miongoni mwa wanafunzi, itokeapo kwamba mwanafunzi anajitokeza kimasomaso katika uogeleaji kukuza uwezo wake wa kuyanusuru maisha yake na pia kujifurahisha katika siku zake zijazo. Kwani huwa ni mchezo wa kufurahikiwa na jinsia zote mbili, wa kike na wa kiume.

Makochi maalum huwekwa na kuegemezwa kandokando ya mabwawa ya kuogelea. Mabwawa haya huwa ni muhimu kwa viwango mbalimbali hasa kwa waogeleaji waliobobea na wale wanaojifundisha katika tasnia hii. Ni vyema kufanya mazoezi ya kuogelea angalau mara moja kwa wiki ili kujihakikishia ubora wa afya.

Hii ni maktaba, huwa na vitabu vya kusomea na kuazima. Wasomaji wanapotaka kusoma huja na kuazima au kuomba vitabu ili wakapate kuvisoma na kuvijirejesha baadaye.

Uhaba wa madawati na viti shuleni huwa ni sababu mojawapo wa wanafunzi kuhamahama katika shule za umma. Hata hivyo wizara ya elimu kupitia kwa idara na sekta ya elimu katika shule za umma imewahakikishia wanafunzi kuwa kila mmoja atapata dawati lake na angalau watakuwa wakiketi wawili au watatu ili kukidhi mahitaji yao ya kimsingi katika kupokea elimu. Hali hii itawasababishia kusoma katika mazingira yaliyo mema, salama na yenye kuvutia katika siku zijazo.

Miundomsingi kama vile madarasa enye mvuto pamoja na mabweni, huwasaidia wanafunzi kukuwa wenye utulivu shuleni. Visa vya moto huepukwa ikiwa tu kutakuwa na usalama na vyombo vipaswavyo kuwekwa katika hali iliyosawa.

Wavulana hawa wameketi ana kwa ana, bwenini. Wanapiga gumzo hasa baada ya masomo yao ya mchana kutwa. Ni vyema kushirikiana na kushikamana katika kuwasiliana ili kubadilishana mawazo. Mabweni ya wavulana huitwa magane, likiwa moja huitwa gane.

Huu ni uwanja wa mchezo wa tennis .Wachezaji hawa wamevalia mavazi maalum yaani jezi ili kuucheza mchezo huu kwa urahisi. Watu wengi hufurahia michezo ya namna hii katika ukumbi wa ndani kwa ndani.

Michezo ya namna hii ya kupokezana mpira huwa ni mbinu bora ya kukuza ushirikiano, ufungamano na utangamano miongoni mwa wachezaji na marika mbalimbali. Watu wa marika mbalimbali huhusishwa ili kukuza ujamaa na utamaduni wa kisasa.

Humu ni darasni. Wanafunzi wameketi kitako tayari kufanya mitihani yao. Wao wametabasamu kutokana na utayarifu wao ili kufanya mitihani yao ya kuhitimisha mwaka. Vilevile hii huwa ni njia bora ya mpangilio ili kuhakikisha kuwa hakuna wizi wa mitihani miongoni mwa watahiniwa.

Mwanafunzi huyu yumo maktabani. Amekalia kiti maguru. Amevalia shati tao la rangi nyekundu na nguo ya dangarizi yenye rangi ya buluu. Vilevile anapania kuchukua kitabu kwenye rafu ili asome angalau hadithi moja kabla ya kurejea darasani. Vitabu ni hazina ya maarifa.

Mawasiliano mbali mbali hutumika kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, lugha ya ishara matumizi ya Braille na picha mbali mbali ndizo mbinu muhimu na za kipekee zinazotumiwa katika madarasa ya namna hii. Vile vile maandishi maalum hutumika ubaoni yanayohitaji maelezo na maelekezo yapasayo.

Mwanafunzi huyu anatumia breli kusoma. Hii ni mbinu ya matumizi ya wasomaji wenye mahitaji maalum hasa kuona. Huwasaidia katika kusoma katika njia ya ishara ya moja kwa moja kutumia vidole vyao ili kupata uelewa wa maandishi yaliyomo vitabuni.

Matumizi ya lugha ya ishara ni njia mojawapo ya mawasiliano katika shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum. Hii ni njia maalum ya kuwafaa katika kuwasilisha ujumbe moja kwa moja pasi na kuhitaji maandishi, hata hivyo maandishi huwaelekeza katika kuelewa na kupokea maarifa kwa njia ifaayo.

Huyu ni mwalima na mwanafunzi mwenye maitaji maalum. Mara nyingi wanafunzi wa aina hiyo uitaji umakinifu wa kuwasikiliza kila mara. Si vyema kuwapuuza kwani wao pia ni sehemu ya jamii. Mafunzo maalum huwasaidia kuwa katika hali sawa kielimu na katika kukuza maarifa yao ya kila siku.

Wasomi na wanafunzi katika kitengo cha elimu ya watu wenye mahitaji maalum hawajasazwa katika utendawazi na masomo ya teknolojia kwani hata wenye kutumia viti maguru huruhusiwa na kupewa upendo mkubwa katika kutumia vitabu na rununu pasi na kusahau Komputa kati na kufanya utafiti wao wa kina.

Lugha ya ishara imeibukia kuwa njia bora ya kuwasiliana hasa kwa wanafunzi ambao wanahitaji mawasiliano yapasayo kwa lugha hii pia ni njia njema ya kuwasilisha ujumbe wa moja kwa moja pasi na uhitaji wa sauti kwa uwasilishaji wa wakati wowote ule.

Matumizi ya braili hasa kwa wanafunzi wasiokuwa na uwezo wa kuona imewanufaisha katika kukuza maarifa ya moja kwa moja kama wanafunzi wale wa kawaida. Njia hii ni njia mojawapo ya kuhakikisha ya kuwa mawasiliano yanadhibitiwa na kuboreshwa Kila wakati. Ni vyema kuhakikisha kuwa kila mwanafunzi anapokea elimu licha ya hali yake ya maumbile.

Mwalimu huyu anakumbatia teknologia kwa kumfundisha mwanafunzi wake namna ya kutumia kipakatalishi. Kifaa hiki ni muhimu katika uenezaji wa elimu ya jamii hasa kupitia kwa utafiti wa mtandaoni mara kwa mara ili kukuza maarifa ya kila siku.

Lugha ya ishara ni mojawapo ya mbinu mahususi zinazotumika katika kuwakilisha ujumbe hasa kwa wanafunzi walio na ukosefu wa kuweza kusikia au kuzungumza. Hii ni njia maalum inayotumika katika shule zilizo na wanafunzi wenye mahitaji maalum. Huwa ni njia bora ya kuwasilisha ujumbe moja kwa moja.

Wanafunzi hawa wanasoma kwa lugha ya ishara. Lugha hii ni mbinu maalum ya kuwasiliana na wasioweza kuzungumza, yaani mabubu na wale wasioweza kusikia, yaani viziwi. Mbinu hii ni bora kwa wote wasioweza kuzungumza na wasioweza kusikia.

Huyu ni zeru zeru. zeru zetu pia huitwa albino. Ni mtu mwenye ulemavu wa ngozi. Wao wanapaswa kujumuishwa katika jamii, na kupendwa kwa mshikamano ufaao. Kamwe tusiwatenge kwani wao ni wenzetu pia.

Bila shaka elimu haina mipaka. Wanafunzi wenye mahitaji maalum pia nao huhitajika kuhusihwa katika matumizi ya vyombo vya kidijitali kama vile kompyuta. Wanapotumia masikizi, wao hupoke ujumbe kupitia kwa sauti na midundo mbalimbali ya muziki wanayoifurahia kupitia kwa vifaa hivi maalum na vya kipekee katika ulimwengu wa kileo.

Viti maguru ni viti maalum vinavyo wasaidia wanafunzi wasio kuwa na uwezo wa kutembea. Hali hii huwapa ukakamavu na ujasiri wa kushirikiana na wenzao. Walimu pia huwatia moyo kwa kukaa karibu nao kila mara ili kuwa himiza kuendeleza masomo yao kwa njia iliyo bora.

Matumizi ya breli huhitaji kupapasa maandishi. Maandishi haya huwa yametobolewa kwenye vitabu maalum vya usomaji wa maandishi kamili. Hali hii huwasaidia wasomaji wasioona kuyapata maandishi hii kama ilivyo kawaida kwa wasomaji halisi wa maandishi yaliyoandikwa daftarini au ka...

Ushirikishwaji wa watu wenye jinsia na uwezo mbalimbali katika masomo, ni jambo muhimu katika jamii ya kisasa. Hali hii hurahisisha masomo miongoni mwa wanajamii na kuwafanya kuwa wamoja katika familia. Pia, uwafanya kukubalika na kuwa watu wa maana katika sehemu nzima na ulimwengu kwa ujumla.

Huyu ni mwalimu wa wanafunzi wenye mahitaji maalum. Anatumia lugha ya ishara ili kuwaelekeza wanafunzi wake katika mawasiliano. Kwa sasa, wanafurahikia mchezo. Wao wanafanya michezo hii kama njia ya mawasiliano na kuelimika.

Haya ni mafundisho ya breli yaani mafundisho ya watu wenye kukosa uwezo wa kuona yaani vipofu. Mafundisho haya huwasaidia kusoma kwa kunguza maandishi yalio kwenye vitabu ama vifaa mbalimbali vilivyoandikiwa.

Hawa ni wasanii wanafurahia kazi yao ya kupaka rangi. Mara nyingi kazi ya upakaji wa rangi uimarisha uchumi wa mtu binafsi kwani, ukuzaji wa talanta umarishia maisha yake kila siku na kuboresha kardi anavyofanya kazi hii. Kuendelezwa kwa uchumi wa kijamii pia kutokana na mtu kuitambua talanta yake mapema.

Matumizi ya braili katika kusoma huwa ni njia mojawapo ya kuwasilisha ujumbe kwa watu wasiokuwa na uwezo wa kuona. Ni vyema kuwasilisha ujumbe huu hasa kwa watumizi wa vidole ili kunguza maandishi na kupata fahamu kwa maelekezo na maelezo wanayopewa katika maandishi husika.

Wanafunzi hawa wanasoma, wanatumia mbinu ya ishara kujifunza hatua mbalimbali za hesabati. Mezani, pana kikotoo na kompyuta ya aina ya kipakatalishi. Wao hujifunza katika hatua mbalimbali ili kuiboresha maarifa yao katika viwango mbalimbali.